Katika pwani ya Kenya, pilau ni chakula kinachopendwa sana, na huchukuliwa kuwa mlo wa heshima. Pilau huambatana na kachumbari, mchanganyiko wa nyanya, vitunguu, pilipili hoho, na limau. Kachumbari huongeza ladha na ubichi kwa pilau, na husaidia kukata mafuta ya nyama. Chakula hii kwa mara kwa mara hupikwa katika sherehe maalum, ili kwani wapwani wapate.

Katika soko kuu la marikiti ililoko Mombasa kuna aina nyingi za viungo zinazotumika katika mapishi ya Kiswahili na ya pwani kwa jumla. Marikiti ni mahali maarufu ambapo wakaazi na watalii huenda kununua bidhaa safi na za kienyeji hasa viungo inavyotumika kuongeza ladha na harufu nzuri katika vyakula. Baadhi ya viungo maarufu vinapatikana ni kama vifuatavyo iliki...